Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko barabarani ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya barabara. Watu wachache wanajaribu kupita pembezoni karibu na ukuta na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji, mwingine anajitahidi kumsaidia kutoka.

Vyombo vya chuma vya hospitali vimewekwa ndani ya trei vikiwa safi na tayari kwa matumizi, baadhi ya vifaa vina: mipira, mikasi na vifaa vya kushika au kukata, pia kuna sahani yenye muundo wa figo na bakuli la chuma juu yake; hivi vyombo hutumika kwenye matibabu au upasuaji kwa ajili ya kusaidia madaktari kufanya kazi kwa usafi na usahihi.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye muonekano wa kuvutia na mzuri, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Wataalamu wa afya mbalimbali wa jinsia tofauti wakiwa na muonekano wa kuvutia na utanashati, wamesimama huku wengine wamekaa wakiwa wamevalia makoti na wengine nguo za kujikinga, wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya mwenye jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia nguo za kujikinga akiwa tayari kutoa huduma kwa uweredi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya ya akili wa kike, amekaa kwa utulivu juu ya kochi la bluu, akiandika kwa makini maelezo anayopata kutoka kwa mteja wa kike aliyekaa mbele yake. Hali ya utulivu na faragha, inaakisi mazingira salama ya kusaidia ustawi wa akili na hisia.

Mama aliyetoka kujifungua akiwa amevalia nguo ya kijani, ameketi juu ya kitanda, huku amebeba mtoto mchanga kufuani mwake nyuma yake kuna chandarua kwa ajili ya kujikinga na mmbu wa malaria.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito, katika mazingira safi ya hospitali. Kupima uzito wa mtoto ni hatua muhimu ya kufuatilia ukuaji wake, kugundua mapema dalili za utapiamlo au uzito kupita kiasi, na kuhakikisha anapata lishe na huduma stahiki kwa maendeleo bora ya kiafya.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi, ukiwa na maua yaliyostawi vizuri ya rangi mbalimbali, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa mwanadamu hasa katika jamii zetu wengi waafrika.

Mmea wa kijani kibichi uliostawi vizuri shambani huku ukitoa mbegu ndogondogo za rangi ya njano, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Mmea wa shubiri unestawi vizuri shambani hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu wengi waafrika.